Daktari wa meno anaonekana kumtibu mgonjwa ambaye amelazwa chini, amevalia barakoa na miwani amevalia nguo nyeusi. Hapa kunaonekana ni hospitalini ambako wanafanya matibabu ya meno. Mgonjwa huyu amelazwa chini anaonekana kutibiwa.

Hapa ni kwenye maabara ama kwenye kiwanda. Kunaonekana kuwa na wafanyikazi ambao wamefungua pipa ambalo ni la rangi nyeusi, wamevalia masks kwenye nyuso zao na pia nguo ambazo zinaweza kuwasaidia kujikinga kutokana na zile kemikali.

Muuguzi anaonekana kuchunguza mtoto amabapo anaonekana kuwa amepelekwa zahanati mahali ambapo watu hupata matibabu. Mtoto huyu ameshikiliwa na mama yake kwenye hospitali hii ambapo anaonekana kupewa matibabu.